Tabibu anaonekana akiwa amevaa barakoa ya buluu na miwani pale zahanati. Mwanamke anaonekana amemshika mtoto mchanga anayepewa matibabu, mwanamke huyo pia amevaa barakoa ya buluu.